Pesa iliyobadilishwa mwaka elfu mbili kumi na tisa ilikuwa muhimu sana. Nikiona, hio pesa ilikuwa na maana kuliko ile tunayotumia sahii. Elfu moja ya hiyo pesa ambayo tulitumianga kabala ya mwaka 2019 ilikuwa na maana sana, unaweza kutumia siku tatu.

Kazi ya kuuza mboga, inapatia watoto, wamama na wanakijiji mingi kazi, na biashara inayotoa pesa mzuri sana.

Kuuza mboga umepatia kazi na riziki wamama na watoto wengi katika jamii yetu, ni biashara mzuri sana. Wamama wanaweza pata mboga yao na bado wanapata pesa. Ni biashara mzuri sana.

Shirika yote nchini yote sai inafanya mambo yao inaweza kupatikana mtandaoni kwa urahisi kwa mfano NTSA unaweza pata ujumbe wao mtandaoni kwa urahisi.

Hli picha linaonyesha bucha. Ni pahali ambapo, nyama mbalimbali huuzwa kama vile nyama ya mbuzi, ng'ombe, ngamia, kondoo na hata, na hata ya nguruwe.

Hili ni gurudumu ya gari. Katika magari mbalimbali zinatumia magurudumu tofauti tofauti, inayotofautika kwa bei, kwa ugumu na uzito.